Mtaalam wa meno na kinywa, akiwa amevalia vazi maalum la kutolea matibabu, huku akimwelekeza namna bora ya utunzaji meno mtoto mdogo wa shule ndani ya chumba cha darasa.

Wanafunzi wa shule ya msingi, wakiwa katika eneo la nje la shule hiyo, huku wakipanda miti kwa kufuata maelekezo kutoka kwa walimu wao.

Sehemu ya chumba katika hospitali, ikiwa imewekewa makabati ukutani ya wazi yaliyopangiliwa dawa mbalimbali, zinazotumika kutibu magonjwa mengi kwa mwanadamu. Huku mtaalamu wa dawa hizo akiwa ameshikilia dawa kwa ajili ya kumhudumia mgonjwa.

Chumba maalumu kinachotumika kwa shughuli za upasuaji, kikiwa kimewekewa vifaa mbalimbali. Huku wauguzi pamoja na waganga wakiendelea kumhudumia mgonjwa, aliyelala katika kitanda.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa binadamu, akimuhudumia mgonjwa aliyelala katika kitanda huku akichukua vipimo kwa kutumia mashine maalumu katika chumba kilichofungwa vifaa hivyo.

Chumba maalumu katika hosipitali kilichofungwa vifaa vya kufanyia matibabu, huku wauguzi pamoja na waganga wakimuhudumia mgonjwa, aliyelala katika kitanda.

Waganga pamoja na wauguzi wakiwa wamekaa katika viti, huku wengine wamesimama nyuma yao, wakichukua picha za kumbukumbu. Na mbele yao kuna meza nzuri yenye nakshi nakshi za kupendeza.

Kundi kubwa la watu likiwa na wazazi waliobebelea watoto pamoja na wauguzi wanaotoa huduma, huku watoto hao wakipatiwa chanjo zinazosaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa kutibu magonjwa kwa watoto wadogo pamoja na muuguzi wakimuhudumia mtoto mchanga aliyelala katika kitanda, huku wakiwa ndani ya chumba kilichofungwa vifaa vinavyotumika kwa ajili ya shughuli ya matibabu.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa watoto. Akimuhudumia mtoto mchanga aliyelala katika kitanda, na pembeni yake kuna mzazi wa mtoto huyo.

Mtaalamu na muuguzi wa afya, akimchoma sindano yenye chanjo mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mzazi wake, huku pembeni yao kukiwa na watu mbalimbali, wakiendelea kuchukua tukio hilo kwa njia ya picha.

Wahudumu mbalimbali wa afya ya jamii wakiwa katika sehemu maalumu, walipoweka vitu vyao huku wakiendela kuwachoma sindano za kinga wagonjwa na wengine wakiwa katika foleni.

Wahudumu wa afya wakiwa wamewabeba watoto wadogo ambao wanapatiwa dawa za matone zinazotumika kukinga magonjwa mbalimbali kwa watoto.

Wataalamu wa afya wakiwa ndani ya shule, huku wakiwapatia dawa za matone watoto ambao bado ni wadogo, kwa ajili ya kusaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Mazao ambayo ni vitunguu swaumu, yanayosaidia kutibu kienyeji magonjwa mbalimbali kwa mwanadamu, kama mafua pamoja na kikohozi, yakiwa tayari kwa ajili ya kutumika.

Sehemu ya soko, ikiwa imepangwa meza ambapo juu yake kuna dawa za kienyeji zinazotibu magonjwa mbalimbali kwa mwanadamu.